Ndizi mingi za kisukari zilizopangwa kwenye kibanda zipo tayari kuuzwa au kulwa. Mwanamke anaonekana akiwa amezishika labda ni muuzaji anayeuza ndizi hizo. Mazingira ni ya sokoni au kijijini.

Shamba la mahindi limekuwa vizuri katika udongo mwekundu. Mimea ina majani ya kijani kibichi iliyoenea. Mistari ya kupanda imepangwa kwa utaratibu. Mazao inaonekana mazuri msimu huu. Ni kilimo cha chakula kikuu cha Afrika mashariki.

Ndizi nyingi za manjano zimepangwa sakafuni na kwenye kisanduku cha plastiki cheupe. Ndizi hizi zinaonekana kuwa nzito na tayari kwa kuuza au kutumika. Kiko ndani ya chumba chenye sakafu ya vigae vya rangi ya kijivu. Idadi kubwa ya ndizi inaonyesha kuwa ni kwa ajili ya biashara.

Ndizi za kijani ambazo bado zipo shambani kwenye mgomba. Inaonekana kuwa mchanga bado haujakomaa kwa hivyo hijawa ya kutolewa shambani. Mazingira ni ya kijani, ya kudhibitisha kuwa ni shambani pande ya kilimo ya mandizi au mimea mingine.

Mkulima amevaa shati jekundu akisimama katikati ya bustani ya ndizi. Migomba mingi ina matunda ya kijani kibichi yaliyoiva tayari kuvunwa. Majani makubwa ya migomba yanazunguka mkulima huyu. Anaonekana akifanya kazi zake za kilimo katika shamba hili la matunda.

Mazao ya mahindi yamekauka na kuwa manjano. Majani yamepooza na kunyooka kwa jua kali. Mimea inaonekana kuwa tayari kuvunwa. Hali hii inaweza kusababisha hasara kubwa kwa wakulima. Mazingira yanaonyesha hali mbaya ya kilimo kutokana na mabadiliko haya ya hewa au ukosefu wa mvua.

Ng'ombe wanakamuliwa kwa mashine ya kisasa, kuna debe la chuma linalojaza maziwa, mifumo ya boma inaunganisha, ng'ombe na debe. Mazingira ni ya zizi la kisasa, ni njia ya haraka ya kupata maziwa mengi kwa wakati mmoja.

Mzee amevaa shati la madoadoa akitembea shambani mwake lenye mimea ya ndizi majani makubwa ya kijani. Ardhi ni ya udongo mwekundu na kuna kichaka cha kijani nyuma yake. Mazingira ni ya kijiji yenye hewa safi na mazao ya kilimo yanayostawi vizuri katika mazingira haya ya asili.

Ndizi mbili zenye manjano zilizowekwa kwenye meza ya mbao nyeupe. Ndizi hizi zinaonekana kuwa za wastani na kuiva na ni za kawaida za kula. Ziko katika hali nzuri ya kula na zimebatana pamoja. Meza ina mistari ya mbao iliyopakwa rangi nyeupe. Hii ni matunda ya kawaida yanayopatikana kila mahali duniani.

Ng'ombe wawili wa rangi ya kahawia wameingia katika kiungu cha maji cha chuma ili kunywa maji. Mazingira ni ya shambani yenye mti wa mnazi na uzio wa mbao unaoonekana nyuma. Jua kali la mchana limeongeza kivuli chini ya kiunga. Hali hii ni ya kawaida katika mifugo ya Afrika mashariki.

Wanawake wawili wamevaa sare nyeupe na kofia nyeupe. Wakionekana kufanya maandalizi, mmoja wao anashika chupa na kunyunyuzia maziwa, akionyesha shughulia, kuuza maziwa. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiangalia, wakionyesha kuwa tukio hili linafanyika mbele ya adhira au sehemu ya maonyesho. Mazingira yanawekana kuwa ndani ya jengo labda shule au duka.

Migomba hii imepangika vizuri shambani na majani yake makubwa yanaashiria afya njema. Udongo unaonekana kuwa mwekundu unaofaa kwa kilimo cha migomba. Kuna pia mimea midogo ardhini ikiashiria uhai wa mimea shambani.

Wafanyikazi wawili katika kiwanda cha chakula wamevaa nguo za usalama nyeupe na barakoa za kichwa. Wanatumia mashine ya kisasa na utengenezaji chakula. Mmoja anashika bakuli la chuma akimwaga maadhuli ndani ya mashine. Mazingira ni safi na kitaalam kwa utengenezaji chakula. Hii ni kazi ya uzalishaji chakula kwa viwango vya kimataifa.

Mti wa mgomba mkubwa wenye majani makubwa wa kijani kibichi. Shina lake ni nene la kahawia likiwa na mistari mingi ya asili. Mazingira yanazunguka ni ya msitu wa kitropiki wenye miti mingine ya kijani. Mwanga wa asili unapenya kupitia majani makubwa ukitengeneza vivuli vya kupendeza chini ya mti.

Mashine ya kiwandani inatoa unga mweupe kwenye ukanda wa kusonga. Unga unatiririka kwa wingi kutoka kwenye kifaa cha unga. Hii ni mashine ya kusaga au kuchachaa nafaka kutengeneza unga. azingira ni safi ya kiwandani. Mchakato wa uzalishaji wa unga unaendelea kwa kasi kubwa.

Mfanyikazi wa kiwada amevaa joho la buluu na kofia nyeupe. Anashughulika na mapipa ya chuma yanayotoa moshi. Amevaa barakoa ya uso na glavu nyeupe. Mazingira ya uzalishaji wa viwandani.

Wanawake watatu wamekaa chini wakipakua maziwa katika bakuli za udongo na chuma. Wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali na mikanda kwa kichwa. Bakuli nyingi za maziwa meupe zimepangwa mbele yao, wengine wamesimama pembeni wakiwa na mavazi ya kitamaduni. Soko la kijiji na bidhaa za kilimo.

Mti wa ndizo ninaonekana kuwa katika bustani au shamba la ndizi. Ndizi hizi zitachukua muda kidogo zaidi kabla ya zijaiwa na kubadilika kuwa na zamanjano? Majani makubwa yanafanya kivuli kizuri juu ya mazao. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya joto na ya unyevu ambao ni mzuri kwa ukuaji wa ndizi. Mti unaonekana una afya njema na mazao mengi yanayokua vizuri.

Mwanamke mdogo ameketi bustanini. Ameketi chini kati ya mimea ya kijani kibichi na majani mengi. Amevaa nguo za rangi ya zambarau na tabasamu kubwa. Mazingira ni ya asili sana yanajaa uhai. Mtoto anapendeza na anaonekana kwa furaha sana akiwa amefurahia wakati wake nje ya nyumba katika mazingira haya ya kijani.

Mwanamke ana kamua ng'ombe shambani, amevaa shuka la bluu na ameketi chini, akishika chupa ya maziwa. ngombe ni mweupe na mweusi, anajulikana kama wa aina ya Holstein . Mazingira ni ya kijiji na kuna nyasi ya kijani kila mahali. Hii ni kazi ya kilimo na uzalishaji wa maziwa kwa familia.

Shamba la ndizi lenye mimea mikubwa ya kijani. Paa la mabati la nyekundu la nyumba limekaribia na mimea. Ndizi imepinduka, mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa uliosababishwa na upepo mkali au mvua kubwa. Hali hii ni ya kawaida wakati wa msimu ya mvua nzito katika maeneo ya kilimo.

Mwanaume akimwangalia ng'ombe walioko nyuma ya uzio wa mbao, hii ni shughuli ya kawaida katika ufugaji ambapo usafi wa wanyama ni muhimu ili kuzuia magonjwa na kuhakikisha afya bora ya mifugo. Mazingira ni ya kijani kibichi.

Ndizi nyingi za kijani zimepangwa vizuri sokoni. Kuna makundi mengi ya ndizi zilizo bado hazijaiva na zina rangi ya kijani kibichi. Baadhi za ndizi hizo ni ndogo na zingine ni za wastani. Mkono wa mtu unaonekana akizishika. Hizi ni ndizi za aina ya kawaida ambazo huuzwa masokoni Afrika mashariki. Zimeandaliwa kwa ajili ya biashara ya kuuzwa kwa wateja.

Ng'ombe wawili wakiwa wamelala chini kwenye nyasi kijani kibichi. Karibu naye ndama mchanga mwenye rangi nyeupe amenyonya kutoka kwa mama yake, ishara ya maisha ya malezi. Mandhari ya asili yanaonyesha utulivu na amani mashambani.

Shamba la ndizi lenye mistari ya ndizi iliyopangwa vizuri. Matunda ya ndizi ya ajabu, yaliyo, hayajakomaa yaliyokibichi kwenye miti. Njia ya udongo inapita kati ya mistari ya miti, mazingira ni ya kijani na yenye unyenyevu. Yakionyesha kilimo cha ndizi, chenye utaratibu mzuri wa kisasa.

Shamba la ndizi limekua vizuri katika udongo mwekundu, mimea ina majani makubwa ya kijani kibichi. Anga ni zuri na mawingu meupe. Mazingira ni ya kilimo cha kitropiki. Ni eneo zuri la kupanda mazao ya matunda katika afrika mashariki.

Ng'ombe wengi wa rangi nyeupe na madoa meusi wamepangwa katika banda kubwa la kisasa. Wanakula majani makavu kutoka kwenye vilao vyao. Jengo lina dari ya mabati na nguzo za kisaruji. Kuna wafanyikazi wawili wamesimama wakiwaangalia ng'ombe. Hii ni shamba la kisasa ya ng'ombe ya maziwa yenye mazingira mazuri kwa kufuga. Ng'ombe wanaonekana wenye afya njema na wakiwa katika hali nzuri.

Ng'ombe wadogo wa maziwa wameungana katika zizi la mbao. Wana rangi za meupe na meusi kwa mchanganyiko. Baadhi wamevaa vipande vya nguo za buluu. Mazingira ni ya shamba la ng'ombe na zizi limejengwa kwa mbao na chuma. Hawa ni ngombe wadogo wanaokuwa ili kuzalisha maziwa baadaye.

Mwanamume amesimama karibu na mitungi miwili mikubwa ya maziwa akionekana kuichunguza au kuiandaa. Nyuma yao lori la maziwa limesimama likisubiri kupackia au kupackiwa maziwa. Mazingira inaonekana kuwa sehemu yakukusanyia au kusambaza maziwa na kuna majengo nyuma yake.

Mtu mmoja amevaa kofia ya bluu na kizuri cha waridi anakamua ng'ombe mosi, ngombe imefungwa kwa minyororo, na ana miwani mikuu ya rangi ya kahawia. Kuna kibanda cha chumba karibu nao, Mtu huyo anashikilia ndoo ya chuma chini ya ng'ombe wakati wa uka maji. Mazingira yapo nje, na kuna majengo nyumba yao.

Katika mazingira ya kiwanda au maabara, kifaa hiki kimeunganishwa na mfumo wa boma wa blue linaonekana upande wa kushoto. Mazingira yamezukaa na kuonyesha vifaa vingine vya kiteknolojia na mashine za kiwandani. Tube hii ya kipimo inaweza kutumika kupima kiwango cha maji au kemikali nyingine, ni chakato ya kiwandani. Mwendo wake wa kisayansi unaashiria matumizi ya kitaaluma katika uchakati wa vitu mbalimbali za kiwandani.

Mwanamke amevaa gauni jozi na kitambaa cha kichwa, anatembelea shamba la ndizi. Miti ya ndizi yenye majani makubwa ya kijani yamezunguka eneo hilo. Kuna nyuma ya udongo na makuta nyuma yake. Njia ya udongo inapita katikati ya bustani. Mazingira ya kijiji ambako kilima, kilimo ni shughuli, kuu, maisha, mwanamke huyu anaonekana kuwa mkulima anayetazama mazao yake ya ndizi katika bustani yake nyumbani.

Makandama ya ziwa ya ng'ombe yameguzanishwa na mifumo ya ukusanyaji maziwa. Vyombo vya glasi vinaonyesha maziwa meupe ndani yake. Ng'ombe wanaonekana nyuma ya mipango ya chuma. Mfumo huu wa kisasa unawezesha ukusanyaji wa maziwa kwa njia safi na ya kiteknolojia katika banda la ng'ombe.

Kichala kikubwa cha ndizi za manjano kimeiva vizuri. Ndizi hizi ni za aina ya sukari ambazo ni tamu sana. Zimening'inia kutoka kwenye mti na zina rangi mzuri ya manjano iliyoiva. Kuna ndizi nyingi katika kichala hiki kimoja. Hizi ni ndizi za asili ya Afrika Mashariki zinazopendwa sana na ni tamu kuliko ndizi za kawaida.

Mkulima wamesanya nafaka nyingi baada ya mavuno na kuziweka kwenye rundo kubwa. Vitambaa vya mistari vinatumika kuzuia nafaka kutawanyika. Watu wengi wamekusanyika kuangalia mazao haya ya kilimo. Mazingira ni ya vijijini ambapo kilimo ni shughuli kuna ya kiuchumi. Hii ni dalili ya mavuno mazuri ya msimu.

Mkungu mrefu wa ndizi mbichi. Ndizi hizo bado hazijaiva na ziko katika hatua ya kukua. Mazingira yanavutia na yanaonyesha maeneo ya kilimo. Kuna mti ambao umesaidia kushikilia ndizi hizo.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi, unaonekana wazi. Ndizi hizi zimeshikana vizuri kwenye shina lake. Zikionyesha kuwa zimetoka shambani hivi karibuni au bado zinakua. Zimepangana kwa makundi zikiwa mwonekana safi na halisi. Inaonekana ni mazao ya kilimo yaliyotoka shambani.

Hii ni mandhari ya asili yenye miti ya ndizi katika eneo lenye msitu mnene nyuma yake. Mitini hii ina majani mapana ya kijani na inakuwa kwa msimamo mrefu na imara. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya kijani kibichi na huleta hisia za utulivu na uhai wa asili.

Mwanamke mmoja aliyevaa nguo za usafi anamimina kumiminika kutoka chombo kimoja kwenda kingine , labda katika kiwanda Cha kusindika maziwa au chakula , vifaa vya kiwandani vimeonekana nyuma yake .

Wakulima wawili wamevalia mavazi ya kazi na wanapakua mitungi ya maziwa kutoka kwa baiskeli ya mizigo. Wapo shambani kwenye eneo la nyasi na miti. Barabara ya udongo pembeni. Inaonekana ni shughuli ya kusafirisha maziwa kutoka shambani kwenda soko au kiwandani. Mazingira ni safi na ya asili.